Rula ya mbao imesimama wima kando ya ukuta wenye rangi ya kijani. Sehemu ya sakafu au msingi wake inaonekana kuwa nyeupe au rangi ya mwanga. Rula ina alama za vipimo vinavyoonekana kwa uwazi.

Hiki ni kitabu cha masomo ya watoto kilichofunguliwa kikiwa na michoro ya rangi na maandishi ukurasa wa juu unaonyesha watoto wakiosha mikono huku ukurasa wa chini ukiwa na mchoro wa duara uliogaganywa kwa sehemu kadhaa kila sehemu ikiwa na picha na vifaa vya usafi kama vile sabuni, taulo , besheni na brashi za nywele.

Hili ni jengo ndogo lenye paa la mabati na kuna kuta zilizo pakwa rangi angavu pamoja na mchoro wa mandhari wa wanyama na anga, mbele ya jengo kuna njia ya mawe inayoonekana mlangoni ikipitia katikati au lililopangwa vizuri.

Ukuta huu una maandishina nembo ya jina la taasisi KSDC (Kenya society for the deaf children) pamoja na maandishi Deshi hearing center .Ukuta huo pia imewekwa mapambo ya buto za rangi ya blue nyeupe na kijani pamoja na bendera mbili za Kenya ambazo zinafunika mapambo ya kumbukumbu ya shaba.

Huyu ni mwanariadha wa Kenya anayeshiriki mashindano ya mbio za walemavu akitumia kiti maalum cha magurudumu cha mashindano kwenye uwanja wa kukimbilia, amevaa blausi nyekundu yenye maandishi Kenya na anaonekana akijisukuma kwa mkono kwenye mbio.

Hili ni jengo la ghorofa mbili lenye milango ya mbao wa chini na baraza upande wa juu. Mbele ya jengo kuna bendera iliyoshushwa kwenye mlingoti wa bendera ulio katikati ya bustani ndogo yenye mipaka ya maua ya rangi ya kijani na ya manjano.

Hili ni kompyuta ya mezani yenye skrini, kibodi na kipanya vikiwa vimeekwa juu ya dawati jeupe. Pembeni ya skrini kuna kifaa cha kamera.

Hili ni kiti la darasa chenye sehemu ya meza iliojengwa upande mmoja, kiti kimeundwa kwa mbao na fremu ya chuma na chini yake kuna sehemu ya waya iliyotengenezwa na umbo la rafu kwa ajili ya kuhifadhi vitabu au begi.

Hili ni nguzo lenye bango la kuelekeza watu. Bango hilo, lina maandishi juu yanayosomeka high school . Katikati kuna mshale mkubwa wa kijani unaoelekeza kushoto na chini ofice . Inaonyesha kuwa, bango linatoa mwelekezi wa kuelekea ofisi ya shule ya pili.

Kwenye meza hili nyeupe kuna kompyuta mbili za mezani zenye skrini za Dell kila mmoja ikiwa na kibodi na kipanya. Juu ya meza pia kuna vijikaratasi au picha zenye michoro ya rangi na vitabu vilivyowekwa upande wa kulia.

Huku kuna ngazi za chuma na zege kwenye jengo la ghorofa zikiwa na mpangilio wa kupanda na kushuka kati ya ghorofa mbili. Pembeni kuna reli ya chuma ya usalama na chini yake kuna sehemu ya kijani yenye iliyopanguzwa vizuri.

Hapa kuna dawati lenye vifaa vya kompyuta likiwemo monitor ya Dell, CPU, kibodi na panya. Kwenye skrini ya kompyuta kuna stika ya manjano yenye maandishi internet facility is strictly for education purposes only . Juu ya meza pia kuna kikombe chenye kalamu na penseli, mkanda wa wa gundi pamoja na karatasi na nyaraka kadhaa.

Mwanamke aliyevaa shati nyekundu na suruali nyeusi akiwa amekaa kwenye benchi la mazoezi la kunyanyua uzito. Nyuma yake kuna kifaa cha kunyanyulia uzito chenye sahani kubwa nyekundu na za rangi nyingine. Anaonekana yupo kwenye mazingira ya gym na amevalia viatu vya michezo vya rangi nyekundu.

Hapa kuna ubao wa darasani wenye maandishi wa kufunza wanafunzi kuhusu herufi ndogo za alfabeti ya kiswahili. Kuna tarehe ya siku hio kisha kuna swali herufi ndogo hutumikaje?. Chini ya swali hilo, kuna safu za herufi ndogo zimeandikwa kwa mpangilio wa alfabeti kuanzia a hadi z.

Hawa ni wanariadha wawili wakenya waliovaa mavazi yenye rangi ya bendera ya Kenya wakiwa wameshika bendera hiyo nyuma yao, mwanariadha wa kulia ana namba ya mashindano yenye jina Koech maelezo yalioandikwa chini ya picha yake yanamtamblisha Nancy chelangat Koech raia wa Kenya anayeshiriki katika michezo ya Para Athletics.

Mwanariadha huyu, amevaa fulana ya michezo yenye maandishi Kenya, akiwa ameshikilia bango. Bango hilo lina rangi ya bluu na maandiko ya manjano, pamoja na michoro midogo ya mnara wa Eiffel chini yake, ikionyesha kwamba ni mwanariadha huyo amefuzu kushiriki mashindano ya michezo ya olimpiki ya Paris.

Huyu ni mwanariadha, aliyevaa jezi nyekundu, yenye maandishi Kenya, akiwa kwenye uwanja wa mbio, zenye njia nyekundu. Chini ya picha kuna maandishi, yanayoelezea kuwa ni Wesley Kimeli Sang. Yeye ni mkenya aliyezaliwa tarehe moja Machi, mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne.

Kuna mwanariadha kipofu aliyevaa barakoa ya kijani na bluu. Anashiriki mbio akingozwa na mwongoza njia kupitia kamba ndogo iliyo kwenye mikono yao. Mwongoza njia amevaa jezi ya njano yenye maandishi: Nissani, na nembo ya Rio 2016 , huku mwanariadha ana jezi ya kijani na nyekundu yenye jina Koech.

Hili ni meza yenye safu za tarakilishi zilizopangwa mstari mmoja, kila tarakilishi ina kibodi na kipanya na sehemu ya meza ina viti kwa watumiaji inaonekana kama ni chumba cha mafunzo au maabara ya komputa.

Hili ni jengo refu la moja kwa moja, lenye milango na madirisha ya rangi ya buluu, ambalo linaonekana kuwa madarasa ya shule. Mbele ya jengo, kuna vichaka vilivyopangwa kwa mistari a sehemu ya nyasi ya kijani.

Mwanariadha huyu anashiriki mbio za walemavu akitumia kiti cha magurudumu, cha mashindano. Yupo kwenye uwanja wa mbio wenye njia nyekundu zenye mistari nyeupe, na ameweka mikono kwenye mizunguko ya kiti chake tayari kusonga mbele kwa kasi.

Hili linaonekana kuwa ukurasa wa kazi za he's abuse za watoto wenye mchoro mdudu funja na mamba juu yake kwenye ukurasa huo kuna maswali ya kujumlosha na kutoa yaliyoandikwa pamoja na majibu yaliyochunguzwa kwa alama ya tiki na mstari inayoonyesha sahihi au makosa .

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu wenye ulemavu wa viungo wakiwa uwanjani. Wamevaa sare za michezo zenye fulana nyekundu zilizoandikwa Kenya na suruali za kijani na wanatumia magongo ya kutembelea wakiwa kwenye eneo la karibu na goli.

Hili ni irodha ya siku za wiki zilizopangwa wima ukutani. Kila siku imeandikwa kwa kiingereza kwenye karatasi yenye rangi tofauti tofauti, na alama ndogo ya picha pembeni. Hii inaonekana kuwa sehemu ya darasa, au ubao wa mafunzo ya watoto ili kuwasaidia kujifunza siku za wiki.

Chumba hili lina meza na viti vingi vikiwa vimepangwa kwa mpangilio wa mstari. Vitini vya plastiki na meza vimefunikwa kwa vitambaa au karatasi huenda kwa maandalizi ya hafla au kikao.

Hili ni kabati maalum la kuhifadhia na kuchaji vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta, mpakato. Kabati hilo lina lango mweusi na mbele limewekwa kwenye magurudumu Ili liweze kusongeshwa kwa urahisi.

Hapa kuna vifaa vya usambazaji wa umeme kama vile nguzo na nyaya za umeme wa msongo wa juu. Sehemu hii ina miundo ya chuma na nyaya zinazoonekana katika mwelekeo tofauti, ikionyesha kuwa ni kituo au sehemu cha mtandao wa kusambaza umeme.

Huyu ni mwanariadha wa Kenya aliyevaa jezi nyekundu yenye maandishi Kenya na jina Kimani anatembea akishikiliwa mikono na muongozi wa njia aliyevaa fulana ya zambarau yenye neno guard na nambari sitini na saba. Wote wamevalia miwani mieusi ya kufunika macho ishara kuwa ni mashindano ya walemavu wa kuona.

Hapa kuna watu wawili wanaokimbia au kushiriki mbio za pamoja kwenye uwanja wa nyasi. Wamevaa mavazi ya michezo; mmoja akiwa na fulana ya bluu na mwingine fulana ya bluu iliyokolea. Nyuma yao kuna watu wameketi kwenye viti vya plastiki wakitazama pamoja, na meza ndogo iliyo na chupa na vitu vingine.

Mchezaji huyu wa mpira wa miguu wa Kenya mwenye ulemavu wa mguu moja, anaonekana akitumia mgongo maalum ya michezo mchezaji yuko uwanjani akiwa amevaa jesi yekundu na nyeupe zenye maandishi Kenye huku mpira ukiwa mbele yake tayari kwa kuchezea.

Hili ni jengo la ghorofa mbili. Lina paa jeupe la rangi nyekundu. Jengo lina madirisha mengi yenye vioo na milango kwenye upande wa mbele. Mbele ya jengo kuna uwanja mkubwa wa nyasi ya kijani na sehemu ya anga ya buluu yenye mawingu machache inaonekana juu.

Hizi ni mirundo ya karatasi ya rangi mbalimbali, kama vile: njano, pink , bluu na nyeupe; ambayo imekunjwa kwa umbo la mirija. Zimewekwa wima ndani ya chombo cha mviringo labda kwa ajili ya uhifadhi au maandalizi ya matumizi katika kazi ya kufunza au mapambo.

Hawa ni wanariadha wa Kenya, wamevaa jezi za mashindano, wawili kati yao wakiwa na vitambaa vya kufunika macho, ishara kuwa ni wanariadha wasio ona au wenye uoni hafifu, kila mmoja ameandamana na meongoza mbio aliye vaa jezi tofauti, akishikamana kwa mabeģa.

Hili ni mlango wa mbao wenye mabango mawili madogo yaliyoandikwa, chemistry lab na biology lab . Yanaonyeshwa kuwa mlango kuu, unaelekea mahabara ya kemia na biolojia. Chini yake kuna stika ndogo yenye maandishi kuhusu, kuvaa vifaa vya kujikinga.

Huu ni mlango wa mbao. Unabandikwa karatasi yenye maandishi no exit for student na chini yake onyo linalosema warning no exit . Hii inaonyesha kuwa mlango huo umewekewa zuo maalum kwa mwanafunzi labda kwa sababu za usalama au taratibu za taasisi.

Eneo hili lina nyasi lililonyooka vizuri likiwa na miti na vichaka pembeni pamoja na majengo upande wa kulia na kushoto. Katikati ya eneo hilo kuna nguzo ya bendera ikionekana kuwa sehemu ya mandhari ya taasisi kama shule, chuo au ofisi. Mandhari ni safi na yenye miti ya kijani ikiashiria mazingira yaliyotunzwa vizuri.

Mwanariadha ameketi chini ya barabara ya mbio, akionekana kuchoka huku mwanariadha mwingine akiwa amepiga magoti karibu naye akimfariji. Ubao mkubwa wa dijitali unaonyesha maandishi ya manjano yaliyoandikwa " New " mbele yao ikiashiria kuwa rekodi mpya imevunjwa.

Mwanamke huyu Yuko kwenye mashua ndogo ya michezo ya kupiga akiwa Kwenye majina mto, amevalia mavazi maalum ya michezo na anacheka huku akionyesha alama ya vidole viwili vya Amani. Mandhari ya nyuma yanaonyesha uso wa maji ya mto wenye utulivu na mazingira ya asili.

Mwanamke huyu ameketi kwenye benchi ya mazoezi ya kunyanyua uzito akiwa mbele ya kifaa cha bench press chenye sahani za uzani pande zote mbili amevaa shatati jeupe na suruali nyeusi na anashikilia mkono wakewa kulia kana kwamba anaoyesha nguvu zake.

Hawa ni wanariadha wa Kenya wakiwa kwenye hafla ya mashindano ya kiafrika huenda ni paralompiki wamevaa sare mekundu na baadhi yako kwenye viti vya magurudumu, mmoja ya wanariadha anapeperusha bendera ya kitaifa ya Kenya, huku nyuma kuna bendera ma taa za taifa mbalimbali.

Hili ni uwanja wa mchezo wa watoto wenye vifaa vya rangi angavu. kama vile slidings za njano, nyekundu na zambarau. Njia ya mawe inaelekea kwenye vifaa hivyo huku pande za njia zikizungukwa na vichaka vya kijani. Nyuma kuna mti mkubwa unaotoa kivuli wa kuzungushia eneo hilo.

Mtu huyu amevaa fulana nyekundu iliandikwa Kenya akishiriki katika mchezo wa kuendesha mashua ya mapazia kwenye maji.

Hili ni bango lililowekwa kutani likiwa na maandishi ya kiingereza, yanayo unda neno "welcome" kwa herufi kubwa za rangi tofauti ambapo kila herufi imeanza sentensi yake. Bango hili linaonekana kuwa ni la motisha au mwolekezo ya maadili katika darasa au sehemu ya mafunzo.

Hili ni ukurasa wa karatasi wa mtihani au kazi ya shule inayohusiana na somo la dini. Karatasi hii ina maswali ya maandishi kama vile sehemu ya bibilia, umuhimu wake katika maisha ya mkristo na maswali kuhusiana na uumbaji kulingana na hadithi ya bibilia.

Hiki ni kitabu chenye jina nyota ya kiswahili mbili ambacho ni kitabu cha mwanafunzi darasa la pili kwenye jadala kuna mchoro wa watu wawili wakipanda farasi wawili kwenye uwanja wa kijani chini ya jadala kuna alama ya idhini kutoka KICD.

Hili ni sehemu la uwanja wa nyasi ya kijani. Mbele ya jengo lenye paa la rangi nyekundu, na nguzo za kuunga paa hilo. Kando ya uwanja kuna njia nyembamba ya saruji na nyuma kuna mtu wa uzio wa mawe. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na anga ni ya bluu.

Hili ni chumba cha darasa chenye madawati na viti vilivyopangwa kwa mpangilio wa mstari. Kwenye madawati kuna vitabu na karatasi zilizoonyeshwa kuwa ni darasa linayotumika kwa shughuli ya masomo.

Hili ni kundi la watu waliovaa mavazi ya rangi nyekundu, na mapambo ambayo yakiwemo ya kitamaduni ya kiafrika, wakiwemo watu waluo keti, kwenye viti vya magurudumu, baathi yao wanashikilia bendera ndogo ya Kenya na wanaonekana kushiriki gwaride au sherehe ya mchezo wa walemavu, au tukio la taifa.

Rafu hii inaonekana kuwa ndani ya ofisi ,darasa au sehemu ya kusomea ambapo vitu vimepangwa kwa utaratibu mzuri, sehemu nyingine ya rafu bado ni tupu ikiashiria kwamba kuna nafasi ya kuhifhadhi nyaraka au vitu zaidi sakafu inaonekana kuwa na mazuria na kuna sehemu ya kiti upande wa kulia wa picha.

Rundo la vitabu vya kiada vimepangwa kwenye rafu. Vitabu hivyo vina jalada la rangi nyekundu na maandishi meupe na buluu. Kwenye jalada kuna mchoro wa mandhari ya kijijini wenye watu na wanyama. Baadhi ya vitabu vimewekwa wima huku vingine vimewekwa mlalo.

Haya ni mashindano ya riadha ambapo wakimbiaji kadhaa wako karibu kufika mstari wa mwisho. Mshiriki aliye mbele amevaa jezi nyekundu yenye maandishi Kenya na jina Kimani huku wengine wakiwa wamevaa jezi za rangi tofauti zikiwemo za manjano na buluu. Wote wamevalia miwani ya kufunika macho.

Haoa kuna wanaume watatu kwenye uwanja wa michezo wenye vita vya kijani nyuma yao , wawili kati yao wanatumia magongo ya kutembea na wamevaa sare za michezo , mmoja akiwa na fulana ya kijani na mwingine akiwa na fulana ya rangi nyeusi mtu wa katikati hana magongo na amevaa fulana nyekundu na suruali fupi nyeusi yenye mistari myeupe .

Kuna waendeshaji baiskeli wawili waliovaa sare rasmi zenye jina Kenya .Wakishiriki mashindano au mazoezi ya baiskeli. Wako kwenye baiskeli ya watu wawili na wote wamevalia kofia za kinga pamoja na mavazi ya mchezo kitaalamu.

Hili ni ubao wa darasani ulioandikwa tarehe Monday 24th February 2025 . Chini yake kuna swali lililoandikwa kwa kiingereza Question: How did Samuel respond when God called him? swali samueli alijibu vipi mungu alipomuita?

Chumba hili ni darasa lenye dawati na viti vilivyopangwa kwa mpangilio wa kawaida wa shule. Kwenye upande wa nyuma wa chumba kuna safu za kompyuta zilizowekwa juu ya meza kando ya ukuta. Ukuta wa chumba umechorwa rangi ya kijani hafifu na sakafu ina vigaa vya rangi ya kahawia nyekundu.

Hili ni rundo la vitabu na daftari, vimepa, vimepangwa vizuri mezani, vitabu vingi vina jarada, ya rangi ya buluu, na kijani, na juu yake kuna picha pamoja na maandishi, vinavyo ashiria kuwa, vinaweza kuwa vya masomo au ripoti ya kazi.

Jengo yenye kuta za rangi ya matofali na paa nyekundu linaonekana katikati ya eneo lenye nyasi zilizokatwa vizuri, njia nyembamba yenye mipaka na vichaka vya maua inatoka langoni kuelekea mlango mkuu wa jengo.

Hili ni korido yenye dari iliyosimamiwa na nguzo ndefu za chuma zilizopakwa rangi nyeusi. Sakafu yake inaonekana kuwa ya zege lililosawazishwa vizuri na upande wa kulia kuna ukuta mweupe wenye madirisha madogo ya wavu ya juu.

Hii ni ratiba ya masomo ya shule ya msingi inayoonyesha mpangilio wa vipindi vya kila siku. Ratiba imegawanywa katika safu za siku na wiki na muda wa vipindi. Kuna sehemu zilizotengwa kwa mapumziko, chakula cha mchana na muda wa ibada.

Hili ni bango la kieleimu kuhusu usimamizi wa taka. Lina picha na maandishi yanayoelezea aina tofauti ya taka. Mfano wa taka zinazoweza kuoza katika, taka zisizooza na taka hatarishi. Pia linaonyesha mifano ya jinsi taka hutupwa au kuchakatwa upya na vidokekezo vya jinsi ya kupunguza uzalishajitaka.

Hili ni darasa lenye madawati ambayo yaliyopangwa kwa mstari. Kila dawati likiwa na kiti chake, na sehemu ya chuma ya chini kwa ajili ya kuhifadhi vitabu.

Hili ni bango lenye kichwa our forests our future likiwa limebandikwa ukutani. Bango hili lina maandiko na orodha za idokezi vinavoeleza umuhimu wa misitu.

Hiki ni kikundi cha wachezaji wa mpira wa miguu waliovaa jezi nyeusi na nyekundu wakiwa kwenye uwanja wa michezo. Wachezaji wengi wanatumia vijiti vya kuungana na mipira wa miguu huko mbele yao.

Hili ni rundo la mafaili na jalada zilizopangwa juu ya sehemu ya rafu au kabati. Mafaili hayo ni ya rangi tofauti ikiwemo buluu, kijani na nyeusi na baadhi yana pete kubwa ya kushikilia karatasi.

Hili ni bango la elimu lenye maandishi learn and grow together juu yake. Chini yake kuna michoro inayoonyesha tofauti kati ya matumizi ya mikono ya kulia na mkono wa kushoto wakati wa kuandika ikionyesha kuwa mikono miwili ikishika kalamu au kuandika kwenye karatasi.

Meza hili nyeupe lina tarakilishi mbili zilizo na skrini kibodi na kipanya .Kati ya tarakilishi hizo kuna vichache vya nyaraka na daftari huku upande wa kulia wa meza kukiwa na rundo la vitabu vilivyopangwa vizuri.

Hili ni kikundi cha wanawake waliokaa kwenye vitu vya magurudumu vilivyotengenezwa kwa michezo. Wamevaa fulana nyekundu zilizoandikwa Kenya na viatu vya rangi nyekundu. Wakishikana mikono na kuunda duara. Mazingira yanaonyesha kuwa wako kwenye uwanja wa mazoezi au eneo la wazi. Na huenda hii timu ya mpira wa kikapu cha wanawake.